Mashine kubwa inavuna mazao shambani na kuyapakia kwenye trela. Barabara chafu imeachwa wazi katikati ya shamba.

Mimea imepandwa ndani ya chafu na matunda yaliyoiva yamening'inia tayari kuvunwa. Mbinu hii ya kilimo huongeza mavuno na ubora wa zao.

Shamba la kisasa la bustani linaonesha mimea iliyopandwa katika safu ndefu .Paa la plastiki limetumika kulinda mazao.

Mashamba ya mimea yananyunyuziwa maji kwa kutumia mifumo ya umwagiliaji, likiashiria kilimo cha kisasa. Maji yanarushwa juu na kuangukia mimea kwa uangalifu.